Mtu mmoja amekalia kiti cha gurudumu. Mkono mmoja umeshikilia gururdumu mmoja na mwingine umeshikilia vitabu.

Karatasi moja nyeupe ina mandishi iliyoandikwa kama onyo hakuna kupita kwa wanafunzi, imepachikwa kwenye lango moja.

Watu wawili wenye jinsia ya kiume na ulemavu wako katika uwanja wakicheza mpira wa kandanda, nyuma yao kuna ukuta wa mawe.

Kwenye ukuta kuna maandishi ya kikundi cha watoto viziwi Kenya. Kando yake pia kuna baluni na bendera mbili ya Kenya.

Wanawake ambao wameketi katika viti vya magurudumu. Wamevaa mavazi ya rangi ya nyekundu na longi ya rangi ya nyeusi. Nyuma yao kuna miti ya rangi ya kijani.

Wachezaji wa kiume wenye ulemavu tofauti wanacheza mpira wengine wakiwa wamevalia suruali nyeupe na vesti nyekundu. Mwingine pia amevalia suruali nyeupe na shati ya kijani kibichi.

Mwanaspoti ambaye anatabasamu na amevaa kofia kichwani ameketi kwenye kiti cha gurudumu. Mkononi mwake amebeba bango ambalo ni la Paris mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Nyuma yake kuna bahari kubwa.

Jengo moja lina milango mengi na dirisha. Mbele ya hilo jengo kuna miti midogo iliyopandwa na nyasi.

Kuna watu wawili, mmoja ameketi na mwingine amesimama. Mwenye amesimama amevaa koti nyekundu, mwenye ameketi koti la samawati, mwenye ameketi ako kwenye baiskeli ya kuvuruta.

Kuna meza nyeupe juu yake kuna tarakilishi na kicharazio

Jengo la gorofa ina milango mitatu na madirisha, pia kuna maua mbele ya hilo jengo.

Ukurasa wa kitabu wa mia moja sabini unaonyesha matumizi ya ngeli ya hiki na hivi. Ya kwanza inaonyesha matumizi kwa kitabu ikiwa kwa umoja na vitabu ikiwa kwa wingi. Ya pili inaonyesha kiatu kikiwa kimoja na viatu vikiwa vingi.

Wakimbiaji wako katika mbio. Wa kwanza, akiwa amevalia vesti nyekundu na lenye maandishi Kenya na jina lake Kimani. Aliye kwenye mkono wa kulia, anaitwa Santos, na mwingine pia wa mkono wa kushoto amevalia jezi lililoandikwa Nissan.

Watu wanne wako katika ufuo wa bahari, wa kwanza amebeba kiti cha magurudumu, mwingine amekalia ndani ya mashua, wawili wamevaa jezi nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya.